Kundi la pundamilia wa kichunga nyasi za rangi ya dhahabu. Nyuma yao kuna majengo marefu ya jiji, yanayoonyesha mandhari ya kisasa. Mchanganyiko huu wa wanyama pori na jiji kubwa unaonyesha uzuri wa asili pamoja na maendeleo ya binadamu kwa njia ya kipekee na ya kuvutia.